Ng'ombe hii imesimama imefungwa na kamba kwenye mti. Kando kuna miti mirefu mirefu, na kuna fensi inayoonekana kwa umbali, na kuna manyasi chini.

Mti huu wa mahindi umetobolewatobolewa na wadudu. Kuna mtu mmoja ameushikilia akiutazama, chini kuna mchanga mwekundu na manyasi manyasi kando .

Meza hii hiyo sinia imeekewa mahamri, viazi karai, rojo la pilipili, nazi, ndimu, kando kuna simu imewekwa hapo nyeusi.

Ndani ya maji haya kuna samaki aina tofautitofauti wako ndani na wamerushiwa vyakula vinang'aa juu ya maji ya kukula.

Wanaume hao wawili wamesimama wamevaa barakoa nyeupe, kofia na koti, wanageuzia maziwa kwenye mashini hii kubwa.

Kwenye kiingilio hiki cha hoteli, kuna maua kando kando, kuna miti mirefu mirefu, kuna taa hapo ya nje, kuna minazi na kuna nyasi za rangi za kijani, mbele kuna ukuta wa rangi nyeupe.

Kwenye soko hili kubwa watu wamefurika mwanaume mmoja ameshikilia samaki kwa mkono wake na wengine wamepangwa kwa meza. Wanaume wengine wameketi wengine wanatembea.

Madafu haya mengine yamechongwa mengine yamepangwa kwa meza kando kuna watu wamesimama na kuketi, mbele kuna michoro zimeandikwa.

Mashua hili limetengenezwa kwa mbao na mlingoti. Imefungwa kamba kando kuna kichaka kikubwa na miti mikubwa ya majani.

Nyama hizi za mshakiki zimeekwa kwa vijiti. Chini yake kuna kachumbari ya vitungu na lettuce . Mbele kuna viazi vimeekwa kwenye bakuli vya kukaangwa.

Shamba hili likubwa kumechimbwa mashimo, kumepandwa migomba. Kando kando kuna manyasi. Mbele kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na maua.

Juu ya meza hii kumepangwa vyakula aina tofauti, kuna mshikaki, nyama, samaki, viazi, vitunguu, chips , kando watu wamesimama wanajipakulia na wahudumu wako hapo.

Juu ya meza hii kuna sahani imewekwa hapo. Liko na sambusa, smokie na limau zimepangwa. Kando kuna kibakuli kinaonekana.

Mkono huu umeshikilia sahani nyeupe iliyopakuliwa wali, na samaki imeekelewa kando na rojo lake. Inavutia mno sana.

Ufuoni mwa bahari ni huu. Mazingira haya ni machafu mno. Kando kuna miti ya minazi mirefu na vibanda vya mwavuli ziko chini yake. Mbele kuna mashua yako juu ya maji na watu wanaonekana kwa mbali.

Kibanda hiki kilichojengwa kwa mlingoti mapaa yake ni ya mabati. Ng'ombe imefungwa ndani inakunywa maji kwa trafu , kando kuna chakula chake. Mbele kuna mitungi, kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani.

Teo hizi kumeekelewa samaki wa baharini, kando kuna mifuko mifuko ya kufunga. Chupa ya maji imewekwa hapo kwa umbali.

Kando ya ufuoni mwa bahari huu kuna mtu mmoja amesimama mbele kuna kaa neti ya kuchezea voliboli, mbele kuna miti za minazi mirefu mirefu na vibanda.

Chumba hiki madaktari hawa wamevaa mabuti meupe na makoti meupe. Mmoja mwanamke ameketi na hao wawili wameinama wakitazama sufuria iliyoko juu ya jiko.

Kando ya ufuoni mwa baharini huu kuna vibanda vimejengewa kwa miavuli. Kumepigwa milingoti milingoti. Na kuna miti ya minazi mirefu.

Juu ya meza hii kuna samaki wamepangwa hapo aina tofauti tofauti. Kwa mikembe kuna rojorojo la pilipili. Mwanaume huyu amesimama nikaa ananunua bidhaa hizi.

Juu ya meza hii kumeekelewa sahani imepangwa mwahamri manne kwa bakuli hiyo kuna rojo la mbaazi limepikwa kwa nazi na pilipili juu yake.

Sokoni hapa kunauzwa bidhaa tofauti. Kuna viungo aina ya masala, paprika, mdalasini, pilau masala, vitunguu saumu na vikapu vinavyouzwa viondo. Kuna mama na baba wanaotazama mahali hapa.

Meza hii ya plastiki ya rangi nyekundu imeekelewa sinia juu kumepangwa samaki, na limau juu yake kando kuna pilipili kuna rojo na njugu.

Huyu amesimama, amevaa shati nyeupe, kwa mkono wake ameshikilia kijiko. Kwa meza hii kuna samaki wanauzwa, kando kuna viti vimewekwa vya kukalia.

Ndani ya sinia hizi kuna vyakula aina tofauti. Kuna samaki, vitunguu, kuku, nyama na kadhalika na kuna vijiko za kugawanya chakula hizo.

Haya yamepikwa yanavutia, yameekwa kwenye sahani, chini kuna sakafu.

Sakafu hii imeekelewa ndoo kubwa, ndani iko na chakula cha pilau iko na nyama, viazi na vitu kadhalika. Kando kuna rangi ya kijani inayoonekana.

Mama huyu ameketi kwa mkono wake ameshikilia ndizi na zingine zimepangwa juu ya meza nyingi. Kando kuna miti mikubwa yenye matawi ya kijani na ghorofa refu.

Kwenye soko hili kunauzwa vyakula vya baharini, kuna samaki aina tofauti viko hapo zimepangwa mbele kuna mandoa meupe yamewekelewa vitu.

Kando kando ya maji haya kuna manyasi refu refu na maua ya rangi ya kijani. Kuna kama nyungu imepakwa rangi nyeupe inamwaga maji.

Eneo hizi zimeekewa vyakula tofauti, kuna mshikaki, samaki, nyama, viazi karai, chipsi, sambusa ziko ndani ya display zinauzwa. Mbele kuna watu waliosimama.

Mama huyu ameketi kwa kiti. Amevaa dera na amejifunga buibui kwa uso wake. Kando kuna jiko la makaa na mafuta yako ndani ya kikaango. Anakaranga viazi karai.

Mkeka huu umetandazwa chini, juu umewekwa sahani na sinia. Moja iko na matoke, pilau, rojo, nyama, limau na vijiko.

Kando ya baharini kuna samaki wanaouzwa aina tofautitofauti wanaume kwa wanawake wamejazana, wengine wako juu ya mashua na kuna miavuli imeekewa.

Juu ya sakafu hii kumewekelewa sinia kubwa na mchele wa biriani na dania imepangwa juu. Kando kuna rojo la nyama inakaa ni ya kuku.

Katikati ya bunga hili la wanyama kuna ndovu wakubwa, wengi wamejazana mahali hapa. Kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani.

Ndani ya soko hili kuna mbaba mmoja amesimama amevalia kofia nyekundu, kuna mama pia amevaa barakoa kwenye mdomo, kuna viungo tofauti tofauti vinavyouzwa mahali hapa, kuna vitunguu saumu, kuna mdalasini na kadhalika. Kando kuna ghorofa refu.

Mwanaume huyu amesimama amevalia jacket . Pikipiki hizi zimefungiwa geleni za maziwa. Kando, kuna nyumba kubwa la ghorofa na gate imefungwa.

Kwenye shamba hili likubwa, mgomba huu umezaa ndizi kubwa iliyoekelewa mti isianguke. Kando kando kuna manyasi na miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani.

Nje ya soko hili, mandizi yame ekwa hapo kwa wingi. Mbele kuna vibanda na miti mirefu yenye matawi ya kijani. Watu wako hapo kando.

Baba huyu amesimama anacheka amevaa jacket nyeusi, ameshikilia geleni ya mtungi, anageuzia maziwa mahali. Mbele, kuna kibanda kimejengwa. Miti mikubwa mirefu za matawi ya kijani ziko nyuma yake.

Juu ya meza hii, kuna vyakula tofauti tofauti vimeekwa kwenye sahani. Kuna pilau ikona nyama, dania, carrots , kitunguu kando na kadhalika.

Mwanaume huyu amesimama anauza samaki. Kando kuna aina tofauti, mbele kuna wamama wamesimama wengine wameketi. Mabeseni yamepangwa kwa meza na kuna vibanda vikubwa vikubwa.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna maji madogo. Kuna mtu amesimama amevaa shati nyekundu, mbele kuna vibanda vimejengwa kwa makuti, miti ni mikubwa ya matawi ya kijani.

Katikati ya bahari hii mawimbi yanapiga kwa kasi. Mbele kuna miti ya minazi mirefu na maua aina tofauti tofauti yenye matawi ya kijani.

Mhudumu huyu amebeba vyakula biriani yenye rojo na kachumbari kando, chapati sahani mbili na maharagwe sahani mbili, mbele kwenye hoteli hiyo wamama kwa wababa wameketi kwenye viti wengine wanakula huko mbele kuna bahari.

Sahani hii imeekewa vyakula tofauti kuna sambusa, maandazi, viazi karai na vitumbuo zina vutia mno kwa mbali.

Kwenye mikebe hizi kumewekwa viungo mbalimbali. Kando kwenye boksi kuna vitungu saumu, kuna pojo. Mlango umefungwa hapo mbele.

Nyama hizi za kuchomwa zimepakuliwa kwenye sahani, kando kuna malimau kuna kachubari ya tomato , mbele kuna meza na kuna bahari.

Mwanaume huyu mmoja na wanawake hawa wawili, mmoja amevaa kofia na miwani, wameshikilia madafu kwenye mikono yao, mwingine anavuta na mrija. Nyuma kuna gari na kuna ghorofa na miti yenye majani ya kijani na kuna minazi.

Kwenye maji haya kuna mimea tofauti tofauti, maua na miti za matawi ya kijani.

Mtu huyu ameketi, ameshikilia kijiti. Mbele kuna nazi iliyokunwa na kuna lishimo kama anatengeneza kitu.

Mkono huu umeshikilia sinia kubwa iliyoekewa mahamri, sambusa, viazi karai, ukwaju, vitumbua, rojo la mchuzi, pilipili na mbaazi iliyokaangwa na nazi.

Inje ya hoteli hii kubwa kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani la minazi. Ukuta hizi zimepakwa rangi nyeupe na kuna vitanda za kumpumzikia.

Magunia hayo yamepangwa viungo tofauti kuna mdalasini, pilau masala, masala yenyewe, paprika na vijiko za kupimia.

Mwanaume huyu amesimama amevalia kofia ya kiislamu na shati nyeupe mwengine aliye kando ameshikilia simu kwenye maskio, kunauzwa viungo aina tofauti, kuna mdalasini, pilau masala, vitungu saumu, vitunguu maji na kadhalika.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna minazi mikubwa mirefu na miti ya matawi ya kijani. Kando kuna vibanda zilizojengwa kwa mapaa ya makuti. Chini imeviringwa na mlingoti.

Mawimbi yanapiga sana kwenye bahari hii kubwa, kando kuna miti mikubwa ya minazi na zingine za matawi ya kijani na kuna maua aina tofauti.

Mama huyu na wanaume hawa wamesimama, mmoja amepiga magoti, wako katikati ya shamba hili likubwa. Chini kuna ndizi zimetandazwa hapo. Kando kuna migomba migomba mirefu.

Kwenye sahani hili limepakuliwa wali na dania kando na maharagwe na cucumber , kwenye glasi hio kumeekwa sharubati.

Ndani ya mikebe hizi kuna viungo tofauti tofauti vya kupikia. Kuna kitunguu saumu, tangawizi, pilipili mbuzi na zingine kadhalika.

Mwanaume huyu amevaa shati ya kijano. Mkono wake umeshikilia mashine ya kusaga miwa. Kando kuna miti mirefu mikubwa ya matawi ya kijani.

Mama huyu ameketi ameegemea kwenye meza hii kumeekewa samaki aina tofauti tofauti kuna chupa hapo kando nyuma kuna chandarua kimeekwa cha kuzuia jua.

Miti hizi mikubwa zimeandikwa maandishi hapo. Matawi yake ni ya rangi ya kijani. Mbele kuna jumba iliyopigwa rangi nyeupe na kuna mbaombao hapa kando.

Kwenye sakafu hili, juu yake kumeekelewa sinia. Iko na biriani, rojo na nyama, viazi na dania zimeekwa kando kando.

Kwenye kichaka hiki kikubwa kuna aina tofauti tofauti ya miti mengine ni refu kubwa yenye matawi ya kijani hizo zingine ni ndogo ndogo na kuna globu ya taa.

Kwenye shamba hili mama mmoja amesimama amevaa shati nyeupe na amefunga kitambaa kwenye kichwa ameshikilia ndizi. Nyuma yake na mbele pia kuna migomba mingi sana.

Rojo la mchuzi ndani kumewekwa samaki, dhania, likawekelewa juu ya meza, na inapakuliwa watu wale.

Juu ya nyasi hizi za rangi ya kijani zinazovutia, kuna mawe mawili yamepangwa hapo. Maua na makonge yako hapo. Kando kunakaa ni bahari.

Nje ya duka hili kuu mwanamume mmoja amesimama amevaa shati nyeusi na kofia kwa kichwa chake anauza pizza, viazi karai, makeki na vitu kadhalika mwingine ameketi amevalia kofia nyeusi. Kuna mwavuli iko hapo na mifuko za kufungia watu bidhaa.

Mama huyu ameketi amevaa dera na amejitanda, anakaranga vitumbuo. Kwa sinia kuna samaki pia na rojorojo la pilipili kwenye mikebe. Mbele kuna wanaume wamesimama mmoja amekalia bodaboda na chandarua kimeekwa hapo cha mwavuli na kuna majumba ya ghorofa mbele.

Kwenye bahari hii kuna maji, ndani kuna samaki wadogo wadogo ambao wanaogelea, na nyasi zinaonekana kwa mbali.

Kwenye hoteli hii kuna mhudumu amevaa shati nyeupe, kwa mkono wake amebeba sinia, kwa bakuli hizo kumeekwa viazi karai, sambusa na kuna pilipili kando na limau limekatwa katikati. Mbele kuna watu wameketi kwa viti, mbele kuna maji.

Haya ni maharagwe yamepikwa na nazi. Kando yake chapati zimepikwa. Hapo mbele kidogo kuna samaki wa kukaangwa.

Jiko hili likubwa limewekwa makaa ndani yanawaka, juu kunachomewa nyama, chini kuna jivu na kijiko kikubwa, kando kuna ndoo nyeupe imewekwa hapo.

Wanaume hawa wawili wamesimama. Mmoja amevaa helmet kwa kichwa. Ameshikililia kalamu kwa mkono anaandika mahali. Mwengine anageuzia maziwa kwa geleni na kuna pikipiki hapo. Mbele kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na nyumba ndogo inaonekana kwa mbali.

Sahani hii kubwa imewekwa mchele kando kuna pilipili. Kwa bakuli hii kuna rojo limewekwa hapo iko chini ya sakafu.

Mikebe hizi zimeekwa viungo aina tofauti tofauti kuna mdalasini, kuna dawa za pilau, kuna masala, vitunguu saumu, kuna tende na kadhalika.

Kichaka hiki kikubwa kuna miti mikubwa mikubwa yenye matawi ya kijani. Kwa mbali kuna jumba refu ya ghorofa imepakwa rangi nyeupe.

Hapa ni ufuoni mwa baharini. Kuna minazi mirefu na mti wenye matawi ya manjano. Kuna nyumba nyeupe na kuna bendera nyekundu. Kwa mbali kuna maji pia yanayopiga.

Juu ya meza hii kuna sahani nyeupe imepakuliwa pilau yenye iko na nyama. Kando kuna ndimu, tomato na kitunguu na kijiko cha kukulia.

Mkono huu umeshikilia sahani hii yenye imewekwa mahamri na bakuli yenye iko juu imewekwa rojorojo. Limepikwa kwa nazi.

Nje ya kituo hiki cha maziwa, wanaume kwa wanawake wamesimama. Nje kuna geleni za maziwa na mlango mwingine umefunguliwa, mwingine umefungwa.

Kuna mti mkubwa wenye matawi ya manjano. Kando yake kuna mbao zimetengenezwa, kama daraja la kivukio.

Gari hili kubwa la kubebea maziwa limesimamishwa hapo. Kuna mwanaume mmoja amesimama na pikipiki yake anafunga geleni hii na wengine wamesimama apo kando. Mbele kuna miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani na nyumba iko hapo.

Wamama hawa watatu wamesimama. Mmoja amejifunga kitambaa kwa kichwa, wameshikilia samaki kwa mikono zao wanazipanga kwa meza. Mbele kuna watu wanaonekana kwa mbali na kuna vibanda zimejengwa hapo.

Bakuli hili la glasi limeekewa maziwa ya kuvumbika. Kwa umbali yanaonekana ni ka yameharibika. Kando kuna giza.

Mkono huu umeshikilia sahani yenye imeekwa mchele, limau, pojo, salad na samaki mbele kuna meza na viti zimeekwa hapo na watu wengine wameketi.

Juu ya meza hii, kumewekwa vyakula aina tofauti tofauti. Kuna viazi, kuna mayai, kuna rojo, nyama na vingine kadhalika.